Wanaume kwa wanawake wa elimu ya watu wazima, wametoka darasani ambapo wamemaliza kufundishwa, wameingia sehemu ambayo wanapewa maelekezo kwa vitendo, ili kuweza kupata ujuzi zaidi.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima. Wamesimama wakimzingira mzee mmoja ambae ndio kwanza anajifunza namna ya kuandika, ili kuweza kuona kama anapatia au bado anakosea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wametoka darasani ambapo wamefundishwa kwa kina, maelekezo mengi wameshapewa tayari; wameingia kwenye chumba cha majaribio kwa vitendo kwa kutumia kifaa ambacho kipo mezani.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wamejaa ndani ya chumba elimu ya watu wazima, huku wanamsikiliza kwa umakini mkufunzi aliyevalia suti katikati yao wakati anaendelea kuwapa maelekezo na maarifa mengi, waondoke wakiwa wamejaa na wameelewa zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi chini darasani kutokana na upungufu mkubwa wa madawati, wakati ambao mwalimu anaendelea kuwaandikia ubaoni, wajifunze na hatimaye wafanye vizuri kwenye mitihani.

Nyuma ya mlango katika chumba cha darasa, ndani ya shule ya msingi yameandikwa majina ya siku saba za wiki na mwalimu wakingereza ili kuhakikisha wanafunzi wake wanajifunza wanapo ingia na kutoka na hatimaye kuweza kuelewa.

Mwalimu anaefundidha shule ya msingi kwa miaka mingi, kazi ambayo imempatia uzoefu wa kutosha na umaarufu mkubwa anaendelea kuwafundisha na kuwapa maelekezo mbalimbali yatawasaidia hata kwa maisha yao ya baadaye.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ambayo ni safi na mazingira ni mazuri. Kipindi ambacho wanafunzi wote wameenda likizo, hivyo wanasubiria kurejea na kuendelea na masomo ya muhula wa pili.

Nje ya madarasa katika shule ya msingi inayomilikiwa na taasisi binafsi, mazingira mazuri yaliyowekewa fensi ya majani na miti midogo midogo, huku usafi wa hali ya juu ukifanya mwonekano uwe mzuri na wa kuvutia.

Mwanaume ambaye amesimama mbele ya wanafunzi wa shule ya msingi akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maarifa tofautitofauti yatakayowasaidia si tu kwenye mitihani yao lakini baada ya kumaliza na kuingia mtaani.

Mwanamke ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu na ubobevevu wa kutosha, anaendelea kuwafundisha wanafunzi somo la Hisabati na kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani.

Ndani ya ofisi ya mwalimu wa shule ya msingi vimewekwa vitabu vyenye hadithi na michoro inayovutia, ili kuwafanya wanafunzi wanapozisoma wajifunze kupata maarifa ya namna bora ya kuishi na wanajamii wenzao.

Mwalimu ambaye anafundisha somo la hisabati katika shule ya sekondari, ameketi ofisini kwake amevaa barakoa na kwa umakini wa hali ya juu anasahihisha madaftari ili kuweza kujua ni wapi ambapo wanafunzi wake wanashindwa kumuelewa.

Muonekano wa nje ya shule wa sekondari ikiwepo kamba ndefu iliyoanikwa sweta za shule zenye rangi ya bluu mazingira ni masafi wakati ambao wanafunzi wote wameenda likizo.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari, mazingira ni machafu yaliyojaa majani makavu ambayo yamepukutika kwenye miti wakati ambao wanafunzi wote wapo likizo na hakuna mtu wa kufanya usafi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia mavazi ya suti nyeusi amesimama darasani na anafundisha wanafunzi kwa kutumia picha ya mchoro ambao unaonyesha namna ya umeng'enyaji wa chakula kwa mwili wa mwanadamu.

Mazingira ya nje ya shule ya sekondari yakiwa yamejaa majani mengi makavu yaliyopukutika kutoka kwenye miti iliyopo kando ya madarasa, wakati ambapo wanafunzi wote wameenda likizo na hakuna wakufanya usafi.

Moja ya kitabu ambacho kinatumika sana kwenye shule za sekondari kwa ajili ya somo la biolojia kinauzwa dukani, ili kuwasaidia wanafunzi wote wajiongezee maarifa na kufanya vizuri kwenye mitihani.

Wasichana wa shule ya sekondari wamevalia sare zao zilizowapendeza wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia mbao, wakati wanaendelea kufanya mitihani yao ya kufunga muhula wa kwanza.

Ndani ya darasa katika shule ya sekondari ambayo inamilikiwa na mtu binafsi, zimeingizwa samani za kisasa zilizosanifiwa na kuchongwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao na chuma, zikiwa tayari kwa ajili yao wanafunzi kuketi na kuendelea na masomo yao.

Ndani ya shule ya sekondari, eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya maktaba ya vitabu, mabinti wawili ambao wanapenda kujisomea na kuongeza maarifa wakichambua ili wajipatie vile wanavyovipenda.

Wanafunzi wengi wa shule ya elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani huku wakiendelea kuifanya mitihani yao ili kujihakikishia wanafanya vizuri na kupata mafanikio makubwa mtaani wanakoenda.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani na kutokana na upungufu mkubwa wa vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato, wamesimama kumzingira mmoja wao ambaye anayo moja mezani, ili kuendelea kufanya utafiti.

Watu wengi ambao wamevalia vazi la suti wamejaa kwenye chumba cha darasa ambalo mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele yao anaendelea kuwafundisha kwa umakini, ili kuhakikisha wanaelewa kile ambacho anawafundisha waweze kufanya vizuri kwenye mitihani.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya vyuo vikuu, amesimama mkufunzi ambaye amefanya kazi hii kwa muda mrefu na kubobea, anaendelea kuwapatia maarifa mengi ya kina, wakati ambao wote umakini wao wameuelekeza kwake.

Wanaume na wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa wingi wakati ambao wanamsubiri mkufunzi afike au afundishe na waweze kuketi kwenye mitihani ya mwisho na kufanya vizuri.

Wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya darasa ambalo ni la elimu ya vyuo vikuu, wakiwa umakini wao wote wameuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwasaidia na kuwapa maelekezo mengi, ili wafanye vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya wanafunzi huku amevaa suti, anawapa maarifa mengi ambayo yatawasaidia hata baada ya kumaliza masomo yao huko mtaani.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya darasa akiendelea na kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha, wakati anaendelea kuwapatia maarifa wote walioketi darasani wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya bluu.

Ndani ya chumba cha darasa kwa wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi kwenye madawati, umakini wao wote wameuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao ili waweze kuelewa na kujipatia nafasi ya kufanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Mwanaume ambae ni mkufunzi wa mafunzo ya elimu ya vyuo vikuu kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu na ubobevu wa kutosha, amesimama katikati ya wanafunzi akiendelea kuwafundisha.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, ameketi darasani na mezani ipo mashine moja anayoitafiti ili baadae aweze kutoka na ujuzi na kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wameletewa mkufunzi kutoka nje ya nchi ili kuhakikisha wanapata maarifa na ujuzi zaidi, wanapomaliza waelekee mtaani na kutengeneza bidhaa ambazo zitakuwa na ubora wa kimataifa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi yao ya bluu, wameketi darasani wakiendelea kumsikiliza mwalimu kwa umakini, ili kuhakikisha wanapata maarifa ya kutosha na kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani huku wamevalia sare zao za ovaroli za bluu, wanaendelea na masomo ya kila siku kujihakikishia kwamba wanafanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya kupewa maelekezo ya kina darasani, wametoka nje na kuja kwenye gari chakavu, ili kuweza kufanya mazoezi ya vitendo na kupima ujuzi walio nao.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wamevaa sare zao zenye rangi ya bluu wakati wanaendelea kukitafiti na kuchunguza kwa umakini kifaa kilichopo mezani ili kujiongezea maarifa ya kutosha kabla ya kumaliza shule.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wamemzingira mkufunzi wao ambaye amesimama na kuwaelekeza kwa kutumia kifaa kilichopo mezani, kuhakikisha wanapata ujuzi wote kabla hawajamaliza masomo yao.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi katika chuo cha ufundi baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo mengi, sasa anafanya mazoezi kwa vitendo katika moja ya kifaa kilichowekwa mbele yake.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wanajifunza na kuendelea kupata ujuzi, wa namna ya kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao, wanafundishwa sasa kwa kutuia vitendo ili waingie kazini wakiwa wapo sawa.

Kijana wakiume akiwa amevalia kofia, fulana na saa kubwa kwenye mkono wake wa kuume, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi anaendelea na mazoezi ya vitendo kabla ya kuwahitimu na kuingia mtaani.